Huu ni mlango wa gredi ya kwanza cha na ni ya mwalimu anayeitwa Agnes na anakaribisha kila mtu kwenye darasa lake. Mlango huu ni wa rangi ya nyekundu na inaonekana kuwa imefungwa.

Hili ni darasa ambalo wanafunzi wamepanga dawati zao, katika vikundi vya watu wanne wanne. Kuonyesha kwamba wanahimiza kusaidiana katika masomo. Kuna kiti cha mwalimu mbele, kuonyesha kwamba mwalimu anawasaidia pia. Darasa hili ni safi kuonyesha kwamba wanafunzi wananidhamu.